Vijana wa rika tofautitofauti, wakiwa wapo makini wakimsikiliza binti ambaye anatoa mafunzo katika vifaa vya umeme.

Korido ndefu ambayo ina milango kwenye shule ya msingi ikiwa katika hali ya usafi na salama, hii inasaidia wanafunzi kuweza kupata elimu bora.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizo pangwa katika mistari, upande wa mbele kuna ubao mweupe na skrini projekta iliyoning'inizwa wakati huu upande wa kulia kuna ramani inayo ning'inia kuonyesha somo la jografia.

Mwalimu wa kike mwenye nyuso ya tabasamu, akiwa yupo mbele ya darasa, huku anatoa mafunzo ya somo la hisabati.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo ni shule ya sekondari lenye madarasa mengi limejengwa katika mpangilio maalumu, na mazingira yake ya nje yapo katika hali ya usafi na usalama pia utulivu umetawala katika eneo hilo, ili wanafunzi waweze kupata elimu bora.

Maktaba ndogo ya kusomea ambapo mwanamke amepiga goti mbele ya rafu za vitabu, akichagua vitabu na rafu tatu kubwa za mbao, zilizojazwa vitabu vingi vyenye majarada mbalimbali.

Darasa kubwa la wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwenye viti wakimtazama mwalimu mmoja mwanaume aliesimama mbele ya darasa akiwa anatoa mada, uku wanafunzi wanamsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa kike na kiume wa chuo wakiwa wameketi kwa kutulia wanasikiliza kinachozungumzwa kwa wakati huo.

Darasa kubwa linaloongozwa na mwalimu ambaye anatoa muongozo kwa kupitia kifaa cha projekta. Huku wanafunzi wamekaa katika mistari, wakiwa makini, wakimsikiliza mwalimu huyo.

Darasa lenye mwalimu na wanafunzi, wote wamevaa barakoa mwalimu amesimama mbele ya darasa akieleza mada huku akitumia mwongozo kutoa maelekezo kupitia projekta. Wanafunzi wamekaa kwenye meza na viti wakisikiliza kwa makini.

Vijana wa chuo cha ufundi, wakiwa wamejikita katuka mafunzo ya ukarabati wa vifaa vya kielektroniki. Kila mmoja akiwa yupo makini na kazi anayoifanya.

Wanafunzi wakifanya mazoezi ya kurekebisha simu za mkononi, wamekaa kwenye meza zenye vifaa na zana mbalimbali za ufundi, kama vile bisibisi na mashine za kupimia umeme. Kila mmoja wao ana simu iliyofunguliwa, wakirekebisha au kufanya uchunguzi wa ndani ya simu hizo.

Vijana watatu wakiwa wamekusanyika karibu ya kompyuta ya mezani. Huku mmoja alievalia koti la kijani, anatoa elimu juu ya masomo ya tehama.